Dawa za kuulia wadudu wanaoshambulia wanyama wanaofugwa majumbani, zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio maalumu na kuonyesha matumizi yake.

Wanawake wawili watu wazima wakishirikiana kumpatia chanjo mnyama wao mbuzi, ili iweze kumkinga kwa maradhi mbalimbali.